Kijana wa kiume aliyevaa shati jeupe la mikono mirefu, akiwa amesimama sehemu ya mapokezi ya benki, akiwa anasubiri kupatiwa huduma na mdada aliyeketi katika kiti, akitazama katika skrini ya kompyuta iliyopo mezani.

Mdada akiwa amesimama mbele ya mashine ya kisasa inayotoa huduma za kibenki za "KCB" kukiwa na sehemu ya kuingiza kadi ya benki, vitufe kwaajili ya kuingiza neno siri na kwa ajili ya kuchagua huduma unayohitaji .

Bango au tangazo la benki ya "absa", likiwa na picha ya mama aliyebeba bidhaa nyingi, pamoja na maandishi yanayoonyesha kuwa, unaweza fanya manunuzi ya bidhaa kwa kutumia kadi ya visa ya benki hiyo.

Vijana wawili wakiwa wamesimama nje ya jengo kubwa la benki ya "Equity", lenye madirisha makubwa; yaliyotengenezwa kwa kutumia vioo, yakiwa na vibandiko vya matangazo ya huduma zitolewazo, kama vile: kutoa pesa, kuweka pesa, kufungua akaunti ya benki na kadhalika.

Kijana aliyevaa shati la mikono mifupi la rangi ya nyeupe, akiwa anaingiza kadi ya benki kwenye mashine ya kisasa inayotoa huduma za kibenki. Ili aweze kupata kutoa pesa au kuangalia salio.

Bango au tangazo la benki ya "absa", likiwa na picha ya mdada aliyevaa aproni; akiwa ameshikilia fedha mkononi pamoja na maandishi yanayoonyesha huduma zitolewazo, kama vile: kutoa pesa, kuweka pesa, kulipia bidhaa kwa wakala wa absa anayepatikana sehemu ulipo.

Mazingira ya baa kukiwa na meza pamoja na viti vya kukalia sehemu ya kaunta ikiwa na chupa za vinywaji au vilevi mbalimbali vilivyopangiliwa katika rafu pamoja na majokofu ya kuhifadhia vinywaji hivyo.

Mkusanyiko wa watu wengi wa jinsia tofauti, Wakiwa ndani ya baa wakipata vinywaji, wengine wakicheza mziki, kukiwa na mwanga hafifu utokanao na taa zilizofungwa juu, pamoja na urembo mbalimbali.

Kundi la vijana wakiwa baa, wakiwa wameketi katika viti huku mezani kukiwa na vilevi, pamoja na mhudumu ambaye anawasikiliza ili kuwapatia huduma.

Kijana wa kiume ambaye ni mhudumu wa baa, akiwa anachanganya vinywaji vya aina mbalimbali na kuweka katika glasi iliyopo juu ya meza refu, huku nyuma kukiwa na chupa mbalimbali zilizo na vilevi, zilizopangwa katika rafu za chuma.

Kundi la wadada wazuri waliovaa mavazi ya kupendeza wakiwa ndani ya bar, wakiketi katika viti, mezani kukiwa na chupa za vilevi, simu za mkononi na pochi, pia kukiwa na bia zingine zilizopo kwenye majokofu upande wa kaunta.

Jengo kubwa la ghorofa mbili lenye madirisha ya vioo, likiwa na bango kubwa la rangi mbalimbali likionyesha huduma zipatikanezo kama vile vinywaji vyakula pamoja na sehemu ya kulala, pia kuna picha ya vilevi kumaanisha sehemu hiyo ni ya baa.

Magari yenye rangi na aina zinazofanana yakiwa yamepangwa katika mstari ulionyooka katika maegesho ya magari yenye uwazi mkubwa kwa ajili ya mauzo.

Mazingira ya ndani ya gari upande wa dereva kukiwa na steringi ya kukatia kona, gia, sehemu yenye mshale ambao unaonyesha mwendo kasi pamoja na ujazo wa mafuta.

Magari ya rangi nyeupe na aina moja yakiwa yamepangwa katika mstari ulionyooka kwenye sehemu yenye uwazi mkubwa ndani ya uzio yakiwa yanauzwa.

Magari ya rangi nyeusi na ya aina moja, yakiwa katika maegesho ya magari ndani ya jumba lenye nafasi kubwa. Mezani kukiwa na kompyuta mpakato pamoja na jina la kampuni iliyotengeneza magari hayo ya "Hyundai".

Jengo kubwa la ghorofa likiwa linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa kwenye ghorofa la chini lililo na mlango mpana uliotengenezwa kwa chuma, ndani kukiwa na mashine ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na muuzaji, bali mteja huingiza fedha, huingiza ujazo anaohitaji kutoka katika vitufe, na kukinga maziwa kutoka katika bomba, ambalo lipo ndani ya dirisha dogo.

Kundi la vijana wakiwa wameketi katika sehemu ya mgahawa wakipata chakula, huku kila mmoja akiwa ameshika kikombe kilicho na maziwa, wakigonganisha na kuwa na nyuso za tabasamu huku wakinywa.

Kijana wa kiume akiwa amesimama katika mlango wa chuma, wa duka ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na mifugo, kama vile ng’ombe.

Kijana aliyevaa shati la rangi ya kijani akiwa anapata huduma ya maziwa, akibeba dumu lenye maziwa na kumimina katika kikombe, pia mezani kukiwa na ndoo zenye vitafunwa mbalimbali, kama vile: maandazi, vitumbua, mayai na kadhalika.

Mashine za kisasa ambazo zinatoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa pembeni kukiwa na screen ya kidijitali yenye vitufe ambavyo hutumika kuingiza ujazo unaohitaji

Msichana aliyesimama mbele ya mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na muhudumu, bali maziwa hutiririka kutoka katika bomba lililopo ndani ya dirisha dogo.

Mama akiwa anapata huduma ya ununuaji wa maziwa, kutoka katika mashine ya kisasa, ambayo haihitaji mhudumu, bali hukinga dumu katika bomba linalotiririsha maziwa, na kuingiza ujazo anaohitaji kutoka katika vitufe vyenye namba.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu, bali mteja hukinga chombo katika dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa na kuingiza ujazo anaohitaji katika vitufe vilivyopo pembeni.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kutoa huduma ya uzaji wa maziwa, katika dirisha dogo linalotiririsha maziwa kutoka katika bomba. Pembeni kukiwa na vitufe ambavyo hutumika kuingiza ujazo mteja anaohitaji.

Mashine ya kisasa inayotumika katika uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na mhudumu, bali mteja huingiza pesa katika sehemu maalumu na pamoja na kujaza ujazo anaohitaji kutoka katika vitufe vyenye namba, halafu hukinga maziwa kutoka katika dirisha dogo lililo na bomba.

Mwanaume akiwa amesimama nje ya kibanda kidogo, ambapo ndani kuna mashine ya kisasa inayotumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo linalotiririsha maziwa.

Wanaume wanne wakiwa wamesimama mbele ya duka katika meza refu iliyo na bidhaa mbalimbali au maziwa ambayo yamehifadhiwa katika makopo, wakiwa wanasubiri kupatiwa huduma hiyo.

Mashine mbili za kisasa zikiwa katika kona ya chumba, ambazo zinatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu; bali mteja huingiza kiasi cha pesa, huweka ujazo katika vitufe vilivyopo na kukinga maziwa kupitia katika dirisha dogo lenye bomba.

Duka dogo lenye mlango mpana uliotengenezwa kwa kutumia chuma, ndani kukiwa na meza refu iliyo na madumu ambayo, yamejaa maziwa yakiwa yanauzwa.

Msichana akiwa amesimama pembezoni mwa kibanda kidogo, ambacho kinatoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia mashine ya kisasa isiyohitaji kuwa na muhudumu bali hujiendesha yenyewe.

Wafanyabiashara wawili wakiwa ndani ya duka dogo ambalo linauza maziwa yatokanayo na ng'ombe kukiwa kuna kikombe cha maziwa mezani na madumu yaliyopangwa chini ya meza hiyo.

Kijana wa kiume akiwa amesimama katika mlango wa kibanda kidogo uliotengenezwa kwa kutumia chuma. Ndani kukiwa na mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu.

Mashine ya kisasa inayotumika katika uuzaji wa maziwa, ikiwa na dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa, pembeni kukiwa na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo unaohitaji, na sehemu ya kuweka fedha.

Wamama wakiwa ndani ya duka lenye mlango mpana uliotengenezwa kwa chuma, wakiwa wanapatiwa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na mifugo ambayo hupatikana sehemu hiyo.

Jengo au duka ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, lenye mlango mpana ulilotengenezwa kwa vioo, kukiwa na picha mbalimbali za mtoto akiwa anakunywa maziwa pamoja na ng'ombe akila Majani.

Wateja wakiwa wamepanga mstari nje ya duka ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, wakiwa wanasubiri kuhudumiwa mmoja baada ya mwengine.

Wateja wakiwa wamesimama katika kibaraza mbele ya mlango mpana uliotengenezwa kwa kutumia chuma, wakiwa wanasubiri kupatiwa huduma ya maziwa kutoka katika duka hilo.

Duka dogo lenye mlango mpana, ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na mifugo, yakiwa yamehifadhiwa katika madumu yaliyopo juu ya meza kubwa ndani ya duka hilo.

Dereva wa pikipiki, akiwa ameleta madumu makubwa ya chuma yaliyobeba maziwa, katika duka dogo lenye mlango mpana, ambalo hutoa huduma hiyo ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokua na mhudumu. Ikiwa linadirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa pamoja na skrini ya kidijitali yenye vitufe ambavyo hutumika kuongeza ujazo na sehemu ya kuweka fedha.

Mashine ye kisasa inayotumika katika uuzaji wa maziwa ikiwa ndani ya duka na dirisha dogo lililofunguliwa ambalo linatiririsha maziwa kwenye chombo cha mteja pembeni kukiwa na vitufe ambavyo hutumika kuingiza ujazo.

Kijana wa kiume aliyevaa shati jeupe la mikono mirefu, akiwa amesimama mbele ya mashine ya kisasa, akisubiri maziwa yajae katika chombo alichokiweka ndani ya dirisha lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa.

Mashine ya kisasa ambayo hutoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia katika dirisha dogo lililo na bomba ambalo hutiririsha maziwa, pembeni kukiwa na vitufe vyenye namba; ambavyo hutumika kuingiza ujazo unaohitaji.

Kibanda kidogo chenye mlango mpana, ndani kukiwa na mashine inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na mifugo ambao ni ng'ombe, pamoja na uuzaji wa mayai yatokanayo na kuku.

Mtoto akiwa anachagua bidhaa anayohitaji, kutoka katika rafu zilizopangiliwa maziwa ya aina tofautitofauti, yakiwa katika makopo na karatasi ngumu.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na muuzaji, bali maziwa hutiririka kutoka katika bomba la dirisha dogo ya mshine hiyo, pembeni kukiwa na vitufe vyenye namba, ambavyo mteja huingiza ujazo anaohitaji.

Mwanaume aliyevaa shati jeupe la mikono mirefu, akiwa anakinga maziwa kwenye kikombe kutoka katika bomba lililopo katika dirisha dogo la mashine kubwa, ambayo inatoa huduma hiyo ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na muhudumu.

Kibanda kidogo kilichotengenezwa kwa kutumia vioo, ambacho kinatoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na ng'ombe wa kufugwa, kikiwa na picha ya mtoto akiwa anakunywa maziwa.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa hudum,a ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu, ikiwa ndani ya duka kubwa na la kisasa mashine hiyo hutumia umeme kujiendesha yenyewe ambapo hutoa maziwa kupitia katika bomba lililopo ndani ya dirisha dogo.

Kundi la watu wakiwa wamesimam nje ya duka dogo, nyakati za usiku, wakisubiri kupatiwa huduma ya uuzaji wa maziwa yanayo patikana sehemu hiyo, pembeni kukiwa na madumu ya chuma yanayotumika kuhifadhi maziwa.

Kijana wa kiume aliyevaa koti refu la rangi ya bluu, akiwa amesimama mbele ya mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na mhudum; akiwa anasubiri maziwa yajae.

Kibanda kidogo chenye madirisha na mlango iliyotengenezwa kwa kutumia vioo, ambacho kinatoa huduma ya uuzaji wa bidhaa zitokanazo na mifugo, kama vile maziwa ya ng'ombe pamoja na mayai.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa, ikiwa ndani ya chumba kilicho na majokofu mengine ya kuhifadhia vitu mbalimbali. Mashine hiyo ya kisasa haihitaji muhudumu kutoa huduma hiyo.

Seti za masofa mazuri yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro pamoja na vitambaa vizuri vya rangi nyeupe; vikiwa na mito midogo ya kwa ajili ya kuegemea, vimetolewa katika sehemu yenye uwazi kwa ajili ya mauzo.

Vitu vya samani, ikiwa ni pamoja na makochi yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro na vitambaa vya rangi nyeupe, vikiwa pamoja na mito kwa ajili ya kuegemea, ikiwa ndani ya chumba tayari kwa mauzo.

Mafundi seremala wawili wa kiume wakiwa katika ujenzi wa vitu mbalimbali, mmoja akiranda mbao na mwingine akifanya vipimo ili watengeneze vitu kama vile: meza, makabati, viti vya kukalia na vinginevyo.

Viti pamoja na meza vilivyotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao, vikiwa na magodoro ambayo yanasaidia katika ukaliaji, pamoja na mito ya kuegemea.

Seti za masofa yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro pamoja na vitambaa vya rangi nyeupe, vikiwa pamoja na mito kwa ajili ya kuegemea ndani ya chumba ambacho kinafanya mauzo.

Kijana akiwa anatazama masofa yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro na vitambaa vya rangi tofautitofauti vikiwa vimekwisha tengenezwa na kuwekwa nje ili viweze kuuzwa.

Seti za masofa mazuri ya kisasa, yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro pamoja na vitambaa vya rangi mbalimbali vya kuvutia, vikiwa pamoja na mito kwa ajili ya kuegemea vimepangwa ili viuzwe.

Meza nzuri iliyotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao yenye muundo wa duara. Chini ikiwa imesimamishwa kwa kutumia nguzo moja refu iliyotambaa katika pande nne, ili kusaidia meza hiyo isianguke.

Kitanda kizuri na cha kisasa kilichotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao kikiwa na godoro jipya, lililopo ndani ya karatasi ya plastiki pamoja na mito kwa ajili ya kulalia.

Makochi mazuri na ya kisasa, yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro na vitambaa vizuri vya rangi nyeusi,. Yakiwa yamewekwa nje katika eneo lenye uwazi, kwa ajili ya mauzo.

Makochi yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro pamoja na vitambaa vya rangi nyeupe, vikiwa na mito midogo kwa ajili ya kuegemea, vimewekwa nje katika eneo kubwa lenye uwazi tayari kwa kuuzwa.

Duka la samani likiwa ni pamoja na meza ndogo kwa ajili ya kulia chakula ikiwa nasituli zake pembeni kukiwa na masofa yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao magodoro na vitambaa vya rangi nyeusi zikiwa na mito midogo kwa ajili ya kuegemea.

Vitu vya samani ikiwa ni pamoja na meza kwa ajili ya kulia chakula na matumizi mengineyo, zikiwa na viti vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, masofa mengine yametengenezwa kwa magodoro na vitambaa vya rangi tofautitofauti vikiwa tayari kwa mauzo.

Vitu vya thamani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, ikiwa ni pamoja na makochi au masofa yaliyo na vitambaa vyeusi yakiwekwa nje kwaajili ya mauzo.

Duka kubwa na zuri ambalo lina sehemu kubwa ya vioo, ndani likiwa linauza vitu mbalimbali vya samani, kama vile meza, viti rafu za mbao, ambazo zimetengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao.

Kijana wa kiume akiwa ameketi katika makochi mazuri, yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro na vitambaa vya rangi tofauti. Vikiwa na mito midogo ambayo hutumika kuegemewa, kochi hilo likiwa linauzwa.

Vitanda vikiwa vimewekwa nje kwa ajili ya mauzo, vilivyotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao pamoja na chuma vikiwa vimepakwa rangi nyeusi na kahawia iliokolea.

Kijana akiwa anachagua vitu vya samani, ikiwa ni makochi yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro, na vitambaa vizuri vikiwa na mito yake ya kuegemea kwa ajili ya mauzo.

Kitanda kizuri kilichotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao na kupandwa rangi ya kahawia inayong’aa. Kikiwa kimetolewa sehemu ya nje kwa ajili ya mauzo.

Mandhari nzuri na yakuvututia ya mapokezi ya hoteli ya kisasa, kukiwa na sehemu ya kaunta ambapo mhudumu anakaa, pia kuna meza ndogo na sehemu ya kukalia wakati wa kusubiri huduma, pembezoni kukiwa na maua yanayopendezesha sehemu hiyo.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya hoteli ya kisasa kukiwa na madirisha makubwa yenye vioo pamoja na kochi refu la rangi ya njano kukiwa na watu waliyoketi huku mezani kukiwa na vyakula mbalimbali.

Hoteli nzuri na ya kisasa iliyotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao ikiwa na mwanga wa taa ambazo zimefungwa juu, maua ya kupendezesha sehemu hiyo pamoja na bango kubwa linaloonesha vyakula vipatikanavyo pamoja na bei yake.

Madhari nzuri ya hoteli ya kisasa kukiwa na meza za kulia chakula pamoja na viti vya kukalia. Vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao na vingine vikiwa vimetengenezwa kwa magodoro na vitambaa vya rangi nyeupe, vikiwa na mito ya kuegemea.

Watu wakiwa katika mazingira ya genge linalouza vitu mbalimbali, kwa ajili ya maandalizi ya mapishi, kama vile: mboga za Majani, vitunguu, karoti, nyanya, pilipili hoho na kadhalika.

Wamama pamoja na watoto wakiwa katika mazingira ya sokoni, wakiwa wanauza bidhaa mbalimbali walizozitandika chini na kuzipanga katika makundi, kama vile: nyanya, vitunguu, karoti, na kadhalika.

Mazingira ya sokoni kukiwa na mama aliyembeba mtoto mgongoni, mwingine akiwa anatembea, wakiwa wanapatiwa huduma ya uuzaji wa bidhaa, ambazo zinatumika katika uandaaji wa chakula, kama vile nyanya, vitunguu, karoti na kadhalika.

Kijana wa kiume akiwa katika mazingira ya sokoni akiuza bidhaa mbalimbali kwa ajili ya maandalizi ya mapishi vilivyopo juu ya meza; ikiwa ni pamoja na: mboga za majani, viazi, karoti, na kadhalika.

Mazingira ya sokoni yaliyo na watu mbalimbali, pamoja na bidhaa za vyakula ambavyo vinatumika katika mapishi, kama vile: nyanya, karoti, kitunguu pamoja na matunda.

Kijana akiwa ameketi katika mazingira ya soko akishika tama, huku akizingirwa na bidhaa mbalimbali zinazouzwa kwa ajili ya matumizi ya uandaaji wa chakula, kama vile: vitunguu, hoho, karoti, nyanya na matunda mbalimbali.

Duka kubwa linalouza vitu mbalimbali vya kitamaduni vilivyotengenezwa kwa kutumia mikono, kama vile vyungu, vinyago, mikufu, cheni, hereni pamoja na picha za kuchora.

Duka dogo ambalo linatoa huduma mbalimbali za kifedha kwa kutumia simu ya mkononi kama vile kutoa pesa kutuma pesa kununua bidhaa mtandaoni wakiwa ni mawakala wa m pesa pamoja na benki ya "equity".

Mwanaume pamoja na mwanamke wakiwa ndani ya nyumba nzuri, upande wa jikoni kukiwa na makabati ya kuwekea vyombo, dirisha dogo, meza kubwa, viti vya kukalia, pamoja na picha zilizowekwa ukutani. Nyumba hiyo ikiwa inauzwa au kupangishwa, kwa mteja aneyehitaji kufanya makazi.

Jengo kubwa la ghorofa lenye madirisha yenye vioo ambalo linapangishwa au kuuzwa, ili kutumika kama ofisi za watu au makazi kwa ajili ya kuishi.

Nyumba kubwa na ya kisasa ya ghorofa mbili, ikiwa na paa la bati jekundu ndani ya uzio uliooteshwa maua mazuri. Ikiwa tayari kwa kupangishwa au kuuzwa kwa mteja anayetaka kufanya makazi sehemu hiyo.

Duka kubwa na la kisasa lenye taa juu ambazo zinazotoa mwanga wa kutosha, likiwa linauza nguo kwa ajili ya wanaume, ikiwa ni pamoja na makoti ya suti yaliyoning’inizwa katika rafu za chuma, suruali za vitambaa pamoja na mashati ya mikono mirefu.

Sehemu ya duka kubwa ambapo wanauza bidhaa mbalimbali kwa ajili ya wanawake ikiwa ni pamoja na viatu, kanda mbili na kofia kukiwa na vinyago waliojaribisha nguo hizo.

Duka kubwa na la kisasa, ambapo ndani yake kuna maduka madogo yanayouza bidhaa mbalimbali, Ikiwa ni pamoja na makoti ya suti yaliyopangwa katika rafu za chuma pamoja na suruali za kiume.

Duka kubwa ambalo linauza bidhaa mbalimbali; ndani yake ikiwa ni pamoja na nguo za wavulana, suruali zikiwa zimening'inizwa katika rafu za chuma, na mashati yakikunjwa na kuwekwa juu ya meza. Kukiwa na kibao kinachoonyesha asilimia hamsini na tano ya punguzo la bei.

Duka kubwa na la kisasa lililo na maduka madogo ndani yake, ambapo wanauza bidhaa mbalimbali kama vile nguo za wavulana, ambazo zimening'inizwa katika rafu za chuma; ikiwa ni mashati, suruali; na kibao kinachoonyesha punguzo la bei la asilimia arobaini.

Duka kubwa na la kisasa ambalo linauza bidhaa mbalimbali, zikiwemo nguo za wasichana wenye umri chini ya miaka saba, ambazo zimening'inizwa katika rafu za chuma, pia kukiwa na sehemu za kubadilisha.

Duka kubwa na la kisasa, ambalo linauza bidhaa mbalimbali, zikiwemo nguo za wanawake na wanaume; mfano ni masweta, suruali, zilizopangwa katika rafu na mashati yaliyopangwa juu ya meza.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha sakafu safi, ambalo linauza nguo za wanaume, ikiwa ni pamoja na makoti ya suti yaliyo ning’inizwa ukutani, mashati yaliyo kunjwa na kupangwa juu ya meza.

Duka kubwa na la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali zikiwemo nguo za wanawake, zilizoning'inizwa katika rafu za chuma ikiwa na magauni marefu pamoja na sketi.

Msichana akiwa amesimama katika korido ya duka kubwa la kisasa. Ambalo Lina bidhaa mbalimbali zilizopangwa katika rafu za chuma. Akiwa na mkokoteni mdogo anaousukuma ulio na matairi akichagua bidhaa hizo, na kuweka kwenye huo mkokoteni.

Duka kubwa na la kisasa lenye taa zinazotoa mwanga wa kutosha mazingira masafi, kukiwa kunauzwa vitu mbalimbali vyakula vya kuoka vilivyopo ndani ya makabati ya vioo kama vile: keki, mikate, maandazi na kadhalika.

Duka kubwa na la kisasa ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa vinywaji mbalimbali, vilivyopangiliwa katika rafu za chuma ikiwa ni pamoja na juisi za matunda zilizo katika makopo pamoja na pakiti za karatasi ngumu.

Duka kubwa zuri na kubwa la kisasa, lenye mwanga wa kutosha pamoja na sakafu safi iliyotengenezwa kwa kutumia vigae. Likiwa linauza sabuni za vimiminika kwa ajili ya usafi, ambazo zimehifadhiwa katika makopo na kupangiliwa katika rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha, sakafu safi iliyotengenezwa kwa kutumia vigae, ikiwa inauza bidhaa mbalimbali kama vile vyakula vilivyohifadhiwa katika mifuko na kupangwa katika rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa linalotoa huduma ya uuzaji wa vitu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na viatu vya kike, kandambili zilizopangwa katika rafu za chuma, kukiwa na kibao kinachoonyesha kuwa bidhaa mpya zinafika kila ijumaa.

Duka kubwa na lakisasa lenye taa juu ambazo zinatoa mwanga wa kutosha sakafu safi, iloyotengenezwa kwa vigae likiwa linatoa huduma ya uuzaji wa vinywaji vilivyo pangwa katika makopo na kupangiliwa katika rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha, sakafu safi iliyotengenezwa kwa kutumia vigae, likiwa linatoa huduma ya uuzaji wa matunda pamoja na mboga za majani zikiwa zimehifadhiwa katika kreti za mbao, kama vile nyanya, viazi, karoti na matunda mengi tu.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wakutosha utokanao na taa zilzofungwa juu, kukiwa na sakafu safi yenye vigae, ikiwa inauza bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa katika rafu za chuma, ambapo mteja huchagua bidhaa anayohitaji na kuja sehemu ya kaunta ili kulipia.